Mwalimu mwanaume akisimama karibu na wanafunzi wawili, kijana na msichana. Wote watatu wanasoma kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Kijana anatabasamu usoni akionyesha amefurahia kujifunza au shughuli wanayofanya. Msichana anaonekana kujifundisha na kile anachokiona kwenye skrini. Nyuma yao kuna bango lenye herufi za alfabeti.

Kundi za vijana kadaha, wanaume wakiwa wamekusanyika kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo, wanaonekana kuwa mazingira ya ofisi, baadhi yao wamevaa nguo za kawaida kama vile tishati na mashati na mmoja ana. Wengine wanaonekana wakishauriana kujadiliana huku baadhi wakiwa wamejikida kwenye skrini zao.

Mwanamke akishika kompyuta kibao na kuitumia skrini yake. Inaonyesha programu na picha mbali mbali za wanawake na mandhari ya usalama. Huyu amevalia bangili na ana kucha zilizopangwa rangi. Simu nyeupe imewekwa kando yake na kuna mshumaa na glasi juu ya meza.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wanawake wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo na kompyuta kibao iliyowekwa juu ya meza nyeusi. Mikono kadhaa inaonekana ikielezea na kuandika kwenye kibodi na skrini ya vifaa ikionyesha ushirikiano. Watu wamevalia nguo za kawaida na mandhari inaonekana kuwa ya ndani labda ofisini au nyumba ikionyesha kazi ya kundi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopinda akiwa amevaa shati jeupe lililofungiwa juu ya fulana nyeusi. Anatabasamu na kubugia mkono wake kwenye kompyuta ndogo. Anaonekana akiongea na mtu kupitia mezani mbele yake kuna simu nyeupe. Mazingira nyuma yake yanaonekana kuwa ya nyumbani.

Mwanamke akutumia kompyuta ndogo ambayo skrini yake inaonyeshana ukurasa na chaguo la kuingia. Mwanamke huyo amevalia shati la rangi isiyokolea na mikono yake imewekwa kwenye kibodi akionekana kuandika. Kompyuta ndogo imewekwa kwenye kifua chake na mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani.

Kioo cha kukuza kinaonyesha karibu ya skrini inayoonyesha programu ya Udemy. Kwenye skrini kuna maelezo ya kozi za video za mtandaoni za Udemy, zikijumuisha ujifunzi kadhaa, programu, python na mengine. Kitufe cha bata kinaonekana wazi, kikionyesha jinsi ya kupakua programu hiyo.

Eneo la ofisi ya nyumani ambapo mwanaume ameketi kwenye dawati. Amevalia kifaa cha kusikiliza masikio na miwani inaonekana kujuzulia na kazi yake. Anatumia kompyuta ndogo na skrini mbili za ziada zimewekwa mbele yake moja ikionyesha chati ya grafu na nyingine inaonyesha simu ya video na mtu mwingine. Kwenye dawati kuna karatasi mbalimbali ikiwemo chati za biashara na ripoti.

Mwanamke mmoja amekaa mbele ya skrini kubwa akitumia kompyuta yake ndogo iliyombele yake. Amevalisha shati la manjano na koti la zambarau akioneakana akijishughulisha na jukumu flani. Kwenye skrini kubwa iliyo nyuma yake kuna uwasilishaji unaoonyesha nembo ya chuo kikuu na picha za majengo pamoja na maandishi.

Mkono wa mtu ukielezea kwenye ikoni ya kofia muhimu na balbu ya mwanga, ikiwakilishwa elimu na mawazo. Karibu na ikoni hii kuna ikoni nyingine ya dijitali kama vile kompyuta dogo, kitabu, cheti na kichwa cha binadamu. Zote zikizunguka umbo la hexagon za buluu zinazong'aa.

Mkutano ya kidijitali unaoonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Ndani ya skrini kubwa ya kompyuta mpakato kuna mwalimu mmoja aliyetoa mada mbele ya kundi la wanafunzi walioketi akiwa amevalia shati jekundu. Anaonekana akielezea kwenye grafu na chati mbalimbali.

Mwanamke mchanga mwenye asili ya kiafrika akiwa ameketi na kutumia kompyuta ndogo. Ametegemea ukuta na anaonekana kushughulika ma kile anachofanya kwenye kompyuta yake. Mwanamke huyu amevalia nguo yenye rangi nyekundu au ya machungwa iliyopambwa kwa michoro ya dhahabu na nyeupe.

Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ya pajani na kuandika kwenye daftari. Mkono mmoja unatumia kidole gumba kuguza kitufe cha kuguza cha kumpyuta ya pajani huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia kalamu ya buluu na kuandika kwenye daftari. Daftari na kompyuta viko kwenye meza ya mbao. Pia kuna kipande cha karatasi ya rangi ya waridi juu ya kompyuta.

Mru akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akijifunza kompyuta ya mkononi imewekwa mbele yake na skrini yake inaonyesha mwalimu akifundisha kwa kutumia ubao mweusi. Upande wa kushoto wa kompyuta kuna rundo la vitabu vyenye jalada la kahawia na kikokoto kimoja, upande wa kulia kuna kikombe kilichojaa kalamu na penseli za rangi.

Mschana mdogo mwenye nywele ya kizinga amevaa fulana ya manjano na anonekana ameshangaa na kufurahishwa akishikilia kilio chake huku kana kwamba amepata mawazo. Anatazama kibao cha kompyuta kilicho mbele yake huku mdomo wake ukiwa wazi. Mezani kuna vitabu na penseli.

Wanaume wawili wote wazima wakiwa wamekaa kwenye meza labda nje kwenye pashio na kujishughulisha na kazi au majadilio. Mwanamme mmoja mwenye nywele za kidhababu amevaa shati jeupe na mikono mirefu na anaelekeza kiti kwenye kompyuta ndogo akiangalia kwa umakini na kuzungumza na mwenzake.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha ofisi mbele ya kompyuta ya eneo kazi. Anavaa miwani ya rangi waridi na kipokea sauti masikioni. Aonekana kuzingatia skrini ambavyo meza ya data inaonekana. Mkono wake umeeegema kidevuni na nywele zake zimefungwa nyuma.

Wanawake wawili vijana wamekaa kwenye sakafu ya mbao labda wakisoma au wakifanya kazi pamoja. Mwanamke wa kwanza aliye karibu na mtazamaji ana nywele nyeusi zilizosokotwa amevaa sweta ya kijivu na suruali nyeusi. Amebeba daftari na kalamu akionekana kuandika.

Mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na elimu na kujifunza. Katikati kuna kompyuta ndogo inayoonyesha mali ya ulimwengu yenye rangi ya galore . Kuzunguka kwa kompyuta kuna vitabu mbalimbali vilivyo waz,i vilivyofungwa, kuna penseli sawa na kofia ya kuhitimu iliyowekewa juu ya kitabu ikionyesha mazingira ya kielimu.

Mume mweusi mwenye kipara na ndevu zilizo nyolewa vizuri akiwa amevaa suti nyeusi na tai la bluu. Ameketi kwenye meza ya mbao na anaonekana akiandika kitu kwenye karatasi kwa kalamu ya bluu. Nyuma yake kuna mapazia yenye rangi nyepesi na kompyuta homescreen ya kisasa.

Mchoro wa kidijitali inayoelezea dhana ya elimu ya mtandaoni. Katikati kuna kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa ikiwa na kitabu cha mtandaoni conekana kwenye skrini yake. Hicho kinaonyesha maandishi na video kuashiria maudhui mbalimbali ya kujifunza upande wa kushoto na kulia wa kompyuta kuna rafu za vitabu zilizopangwa.

Mtu akiangalia kwa makini kompyuta mpakato iliyowashwa akiwa ameketi kwenye meza yenye kitambaa chenye michoro. Skrini ya kompyuta inaonyesha mkutano wa video mtandaoni na wasikilizaji kadhaa wakionekana wazi zikiwahusisha na herufi zao za kwanza. Juu ya meza karibu na kompyuta kuna daftari lililo wazi na karatasi, simu mahiri na kalamu.

...wa kidijitali unaoeleza dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Katikati, kuna kompyuta mpakato ya bluu iliyowazi ikiashiria jukwaa kuu la kujifunza. Juu yake kuna ikoni tatu zilizoelezea nyaya tofauti za elimu kuwakilisha elimu ya kimataifa, sayansi, fizika au masomo ya sayansi.

Mwanamke amesimama mbele ya skrini yenye miale ya nuru ya buluu inayofanana na data, akivalia shati ya mikono mirefu jeupe lenye miraba myeusi. Ana miwani ya buluu na mkufu mweusi ulioshika beji shingoni mwake. Anashika kitu kinachofanana na kalamu akionyeshana kitu kwenye skrini. Inaonekana yuko kwenye mazingira ya kitaalamu.

Mtu akitumia kompyuta ya pajani iliyowekwa kwenye meza nyeupe yenye ubao wa mviringo. Mtu huyo amekaa kwenye kiti chenye rangi ya njano. Mbele ya skrini ya kompyuta kuna picha ya mandhari nyuma ya teknolojia yenye mistari ya data na icon mbalimbali zinazohusiana na elimu na akili bandia.

Mwanafunzi akionekana kutoka nyuma ya bega akifanya masomo ya matandaoni nyumbani. Skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu mwanamke akifundisha darasani na mtandaoni na anaonekana akitoa maelezo kwa ishara za mikono. Mwanafunzi huyu anaandika kwenye daftari wazi akiwa na kalamu mkononi na ana saa ya mkono isiyobana.

Mtu anaonekana akiangalia kompyuta mpakato kwa umakini mkubwa huku akishikilia kikombe cheupe mkononi. Skrini ya kompyuta inaonyesha tovuti yenye maneno, juu yake ikiwa na picha kubwa ya mwanamke aliyevaa vipaza sauti akijishughulisha na kusoma. Kuna picha cheupe kinachoandikwa. Inaonekana mtu huyu anazingatia masomo ya mtandaoni.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo kwenye meza. Skrini ya kompyuta ina mtu mwingine mwenye kutumia video akisambaza ujifunzaji mtandaoni au mawasiliano ya mbali. Kompyuta imewekwa kwenye meza yenye kitabu, na kuna sehemu inayoonyesha uso nyuma.

Mikono miwili inaonekana ikiandika kwa haraka kwenye kibodi cha kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Skrini ya kompyuta inaonyeshana nembo kubwa ikifuatiwa na picha za kofia ya kimahafali. Balbu iliyowaka na rundo la vitabu chini yake. Maneno yanaonekana karibu ana kompyuta. Kuna gilasi yenye kinywaji na majani.

Mwanaume akiwa amevalia shati la pinki akisimama mbele ya wanafunzi wake darasani. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya njano wakiwa wamevalia sare za shule na wanaonekana wakizingatia somo. Darasa lina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili na kuta ni za rangi isiyokolea.

Uwanja wa ndani ambapo wachezaji wawili wanaonekana wakicheza. Mchezaji mmoja mwanamume ameruka juu huku akipiga na mchezaji mwingine mwanamke ameinama akijiandaa kupiga. Wote wamevalia nguo za michezo za rangi ya bluu na nyeupe. Katikati ya uwanja kuna neti na mwamuzi amekaa kwenye kiti kirefu.

Shule inaweza watoto wengi laabda wanafuzi wa shule ya msingi wakiwa wamekusanyika kwenye meza ya mbao ndani ya maktaba au darasa. Baadhi yao wanasoma vitabu vilivyo wekwa kwenye rafu zisizo jaa vitabu vingi. Huku wengine wakiwa wametulia na kutazama mbele. Kuna vifaa vya kieletroniki labda dogo au tableti vikuwa mbele yao.

Makazi ya kitamaduni labda katika mtaa au kijiji chenye nyumba zinazojengwa kwa karibu na karibu. Majengo yanayopakwa rangi ya udongo na paa za vigae yamezungukwa na uwanja mdogo na nguo zimeanikwa nje zikikaushwa na jua. Mazingira ya jumla inaonyeshana maisha ya jamii na nyuma kidogo majengo marefu yanaonekana.

Chumba cha kompyuta kimejaa kompyuta za mezani zilizopangwa vizuri kwenye safu zikiwa tayari kutumika. Kila meza ina skrini, kibodi na kipanya. Skrini zote zinaonyesha mandhari ya bluu labda mfumo wa ufundishaji wa Windows . Mbele ya chuma, kuna ubao mweupe na skrini ya projector .

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi mbele ya darasa na dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto likiingiza mwanga wa asili. Ukuta ni wa rangi ya kijani kibichi na kuna saa iliyoning'inia ukutani, hakuna wanafunzi au wanafunzi darasani.

Chumba cha kulala kimepangwa vizuri kikiwa kitanda kikubwa cenye shuka nyeupe na blanketi ya kahawia yenye manyoya. Juu ya blanketi taulo nyeupe zimekunjwa vizuri, ukuta ulio nyuma ya kitanda umepambwa kwa karatasi yenye michoro ya rangi mbalimbali zikionyesha mandhari ya kipekee ya kuvutia. Mlango mweupe wenye mapambo unaonekana upande wa kushoto.

Watu kadha kwenye uwanja wa tenisi wenye rangi ya buluu, wengine wanashikilia raketi za tenisi na wanacheza karibu na wavu mweupe. Mpira moja wa tenisi unaonekana ukiruka juu ya wavu na mwingine ipo chini. Nyuma yao kuna uwanja wa mchezo wenye vifaa vya rangi mbalimbali.

Kundi ka vijana kadhaa wanaonekana wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi fupi, wakishiriki katika mashindano au mazoezi ya riadha. Wengine wao wamevalia kaptura na mmoja wao anaonekana ameinama kama anaanza mbio. Nyuma kuna majengo na miti mingi ikionyesha mazingira ya shule au chuo kikuu.

Maabara ya kisayansi yenye meza ndefu nyeupe za majaribio ziko na sinki nyingi na mabomba ya maji yanayopangwa kando ya kuta. Kuna maabara, mabati ya glasi yaliyowekwa juu ya kuta, yaliyojazwa na vyombo vya maabara. Viti viwili vya kuketi vimepangwa kando ya meza. Kwenye meza kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile glasi za kutumia, vyombo vya kemikali na vifaa vingine vinavyotumika kwa majaribio.

Chumba kidogo cha kulala kilichopangwa kwa urahisi kinachoashiria chumba cha wanafunzi au chumba cha wageni. Katika upande wa kushoto kuna kitanda kimoja kilichopangwa vizuri kikiwa na shuka za rangi za waridi na blanketi buluu iliyokolea kwa muundo wa miraba. Upande wa kulia wa kitanda kuna meza ndogo ya rangi ya kahawia nyepesi.

Darasa au maktaba tupu yenye meza ndefu na viti vya mbao vilivyopangwa, kuna rafu ya vitabu upande w kushoto na mdirisha makubwa yanayowacha mwanga uingie, kuta wa nyuma umepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna ubao mweupe wa kuandikia na kompyuta chache kwenye meza nyuma.

Kundi la vijana, wengi wao wakiwa wanaume, wakijifunza au kufanya kazi katika chumba kinachoonekana kama maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo. Kila mmoja ameketi mbele ya kompyuta yake, wengine wakiwa wamevalia vipokea sauti masikioni, wakionyesha kuzama kabisa katika kazi zao.

Darasa la kompyuta lenye mistari miwili ya meza ndefu zilizokuwa na kompyuta nyingi za mezani. Kila iliyowashwa ikionyesha picha ya rangi na kibodi cha panya ziko mbele ya kila skrini. Ukuta wa nyuma una pazia nyekundu upande wa kushoto na ubao mweupe wa projekta unaonekana kwa mbali.

Watu wengi wazima wakiwa wamekaa katika ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa wakionekana wakihudhuria masomo au mkutano. Walio simama mbele wamevalia sare za shule zinazo jumuisha mashati meupe, tai na sweta za kahawia wakionekana kuwa wanafunzi au walimu.

Katika chumba hiki kuna godoro iliyotandikwa shuka ya buluu na blanketi iliyokunjwa vizuri. Upande mmoja karibu na dirisha la mraba kuna meza ya mbao na kiti cheusi. Chupa ya maua ya rangi mbalimbali imewekwa juu ya meza. Upande wa kulia feni ya kusimama na taa mezani vipo juu ya meza ndogo. Ukuta wa chumba una rangi nyeupe na sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Ndani ya maktaba ambapo watu kadhaa wanasoma au wanafanya utafiti. Katika meza ya mbao katikati kuna wanafunzi watatu wakiwa wamekaa. Wawili Kati yao upande wa kushoto wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa na wanazingatia vitabu au madaftari yao.

Chumba cha darasa kinachoonekana kuwa cha zamani chenye ukuta za buluu na paa la mbao. Kuna ubao mweusi mkubwa upande mmoja wa ukuta ukiwa na maandishi na namba. Madawati machache ya mbao yanaonekana yakiwa yamepangwa na baadhi ya vifaa vya shule vimetapakaa chini.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyoashiria kwamba ni mabweni au eneo la kulala kwa watu wengi. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa chuma cheusi na vimepangwa kwa mistari ndani ya chumba. Baadhi ya vitanda vina mashuka meupe huku vingine vikiwa na blanketi zenye rangi ya kijani kibichi au nyeusi.

Vitanda vimepangwa kwa mistari miwili katika chumba kikubwa chenye dari chini. Kila kitanda kina godoro lenye shuka la waridi na chandarua cheupe kilichoning'inizwa juu. Sakafu ni ya rangi ya udongo humwagwa madirisha pembeni. Mlango wa mbele uko wazi unaonekana ni wa rangi ya buluu.

Ukumbi mkubwa wa maabara au darasa ukiwa tup bila wanafunzi. Safu ndefu ya viti vya mbao vimeungwanishwa na meza ndogo zimepangwa kwa mtindo wa kuteremka zikielekea mbele ya ukumbi. Kuta za- za ukumbi ni nyeupe na kuna madirisha makubwa upande wa kushoto yanayowacha mwanga uingie.

Darasa la watoto wadogo likiwa na mwalimu au mlezi mmoja mzima. Watoto wengine walela au chini kwenye meza za darasa wengine wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya waridi. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mzee mwenye ndevu nyeupe amevaa suti nyeusi.

Maabara ya kompyuta iliyona safu ndefu za meza zilizopangika vizuri na kompyuta za mezani. Kila kituo cha kazi kina kioo cheusi, ki- kibodi na panya ikiashiria nafasi ya kujifunzia. Dari ina taa za mstari zilizotoa mwanga wa kutosha.

Katika chumba cha darasa chenye madawati ya mbao na viti vilivyopangwa kwa safu, madirisha yenye mapazia ya chuma yanaonekana upande wa kulia yakiruhusu mwanga kuingia. Upande wa kushoto kuna dawati la waalimu, ili wako karibu na ubao wa bluu. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeusi na vyeupe.

Chumba cha kulala kinachoonekana kama cha mambweni ku- kilicho kwa kutumia enzi ya pana jambo linalofanya nafsi ionekane kubwa yenye sura tofauti. Chumba kimegawa katika sehemu mbili zinazofanana. Kila moja kiko na eneo lake la kulala na kusomea. Kila pande una kitanda kimoja kilicho na shuka zenye michoro ya nyota za bluu na kijivu.

Tukio la tamasha lenye watu wawili wameketi kwenye benchi la mbao. Mwanaume upande wa kushoto amevaa vazi la kitamaduni lenye miramba nyekundu na nyeupe huku mwanamke upande wa kulia amevaa nguo za rangi ya manjano na bluu yenye mchoro wa batik na amefunikwa kichwa.

Kundi la wanawake watano, wote wakitabasamu wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za kiafrika zenye rangi na mitindo tofauti. Wamesimama mbele ya bango kubwa lenye maandishi, na lina michoro ya watu katikati, mavazi za tamaduni, na picha ya tausi.

Msichana mdogo mwenye macho ya buluu na nywele za dhahabu zilizofungwa akiwa amevaa vipokea sauti vieusi na shati ya kijani anaonekana akitazama mbali na kamera na mkono wake umeegemea kwenye kidevu chake, inaezesha utulivu na umakini labda akiskiza muziki.

Mtoto mwenye nywele za dhahabu na sura makini anaonekana na kitabu. Vidole vyake vidogo viko juu ya ukurasa vikifuatilia maeneo kwa uangalifu. Amevaa sweta ya kijivu yenye michoro ya rangi na seti jeupe ndani. Mwanga unamulika vizuri kwenye kitabu chake. Nyuma yake kuna mtu mwengine mwenye shati lenye milia.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana ameketi kwenye sofa akiashiria na ishara za mikono labda kijifunza au kutumia lugha ya ishara, amemwangalia mtu mwingine amabapo mkono wake unaonekana mbele yake akionekana kumfundisha au kuwsiliana naye. Msichana amevalia fulana ya buluu isiyo na mikono juu ya fulana nyeupe na nywele zake zimefungwa nyuma.

Darasa lenye walimu wa kike na wanafunzi watatu wote wakiwa wameketi kwenye meza na wakicheza na vitu vidogo. Mwalimu anatabasamu kubwa usoni mwake na anaonekana kufurahia muda wake na watoto. Kwenye ukuta wa nyuma kuna cheti ya alfabeti na ubao mweupe wenye hesabu zilizotatuliwa.

Kiume mwenye ulemavu amekaa kwenye meza akitabasamu kwa upole huku akiandika. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa na ana kalamu ya kijani mkononi. Mbele yake kuna karatasi na kitabu iliyopangwa vizuri. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na mimea midogo ikiashiria mazingira tulivu ya kusoma.

Darasa la shule ambapo mwalimu wa kike akiwa amevalia barakoa anasimama mbele ya ubao mweupe. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati wakivaa barakoa pia. Mmoja wa wanafunzi anaonyesha mkono akionekana kuuliza swali au kujibu. Mandhari ya darasani ni angavu na safi na kuta ni za rangi ya chupa na nyeupe.

Wavulana wawili, vijana wakicheza mziki kwa furaha. Mmoja ameketi akipiga gita, na huku mwenzake anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu akishughulika kifaa cha mziki chenye rangi mbalimbali na kijiti cha kupiga. Wanatazamana na kutabasamu wakionyesha ushirikiano na furaha.

Mwanaume mchanga akiwa amevaa miwani na shati jeupe lenye maua, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na anaona watu wengi wa mkutano. Anaonekana akishika kalamu na karatasi, akionyesha anashirika kamilifu katika mjadala. Nyuma yake kuna watu wengine wakiwa wamekaa kwenye viti.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana na miwani, amekaa mbele ya meza, akicheza na vizuizi vya rangi tofauti vyenye maundo ya kijometri. Vizuizi hivyo ni vya rangi ya chungwa, buluu, nyekundu na kijani kibichi. Inaonekana kufurahia mchezo wa huyo na mikono yake imeinuliwa juu kuashiria furaha.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa dada au marafiki, wakifurahia kupika pamoja jikoni. Mmoja amevalia miwani na aproni yamilia ya pinki, yule mwingine amevalia aproni yamilia ya kijani. Wote wawili wanaonekana wakichanganya unga na kuna vifaa vingi juu ya meza. Mandhari ya jikoni na anga usafi inaonekana.

Mwanaume mwenye nywele nyeusi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akijikita kusoma kitabu kingine. Macho yake yakitazama kurasa kwa makini. Amevalia shati la mikono mifupi lenye muundo wa rangi mbalimbali na suruali ya giza. Kiti cha magurudumu kina fremu ya chuma na magurudumu makubwa. Nyuma yake kuna rafu ndefu ya vitabu.

Mdogo ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akionekana anahitaji msaada maalum, amevalia fulana nyeupe na fulana ya buluu yenye michoro ya kijameti na anaonekana akitafakari huku mkono wake ukiwa kinywani, mbele yake kuna dawati ndogo la mbao lililounganishwa kwenye kiti.

Watoto kadhaa wamewekwa kwenye komputa kujifunza au kufanya kazi katika chumba cha komputa. Msichana aliye mbele kabisa na ana tabasamu pana usoni mwake akionekana kufurahia shughuli anayoifanya. Wengine wamejikita kwenye komputa zao wakitumia kibodi na panya. Mwanga wa jua unaingia kupitia dirisha ukiongea na rununu na hali ya joto kwenye chupa. Mazingira yanaonyeshana kujifunza kwa vitendo na usikilizaji wa wanafunzi wote.

Mwanamke mwenye tabasamu na amevaa shati la njano akisimama nyuma ya meza yenye wanafunzi kadhaa. Wanafunzi wa kwanza aliye upande wa kushoto amekaa kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu kubwa akimwangalia mwalimu wake. Wanafunzi wengine wawili wao wakiwa na wanafunzi mmoja wa kike wanaonekana wakichora au kuandika kwenye karatasi zao.

Mtoto mdogo mwenye nywele ya kupida pinda akitabasamu kwa upana na kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Ameketi kwenye kiti cha wahidumu na ameshikilia kitabu wazi mikononi mwake. Amevaa sweta ya kijani kibichi na suruali ya jinzi. Nyuma yanaonyesha darasa au maktaba.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya warsha amevaa fulana ya kijani kibichi na aproni ya rangi ya kahawia na anatabasamu kuelekea kamera. Anaonekana kushika kifaa cha mbao kinachofanana na kiatu au kazi nyingine ya mikono.

Waanfunzi wawili wa shule wamevalia sare za kijani kibichi na wamekaa kwenye benchi refu mbele ya ubao mweusi. Ubao umeandikwa hesabu ya shule na tarehe kumi na saba mwezi wa nne mwaka elfu mbili kumi na sita. Mmoja wa wanafunzi anaonekana akitumia lugha ya ishara huku mwenzake akimwangalia kwa makini.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu na shati la kijani na mwanafunzi wanainua mikono juu katika mazingira ya darasa. Mvulana mdogo aliye mbele ameonyeshwa kutoka nyuma akirefusha mikono yake mbele. Mschana mwenye nywele ndefu nyeusi na koti la bluu pia ameinua mikono juu anayeonekana mchangamfu.

Mwalimu mwanamke akimsukuma mwanafunzi wa kiume kwenye kiti cha magurudumu ndani ya ukumbi wa shule. Mwanafunzi huyo wa kiume anaonekana akiandika kwenye karatasi iliyo kwenye trey yake. Karibu nao kuna watoto wengine watatu au wanne wa shule. Mmoja wa mtoto anampunga mkono.

Inaonyesha watu kadhaa kwenye makutano. Katikati ya picha kuna mwanamke aliyevaa miwani na shati yenye maua akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akizungumza na akitoa maoni yake. Anashikilia kalamu na karatasi mkononi. Mbele yake kuna mwamamme mwengine ambaye anaonekana kumsikiliza kwa makini.

Mtoto mwenye tabasamu la furaha ameketi kwenye kiti maalum, labda kiti cha magurudumu. Mbele ya meza ya mbao amevaa shati ya buluu na miramba meupe. Anashika mchezo wenye waya nyekundu na kijani akionyesha anaendelea kujifunza na kucheza.

Mwanamke kijana mwenye tabasamu na miwani amekaa mbele ya kompyuta ndogo akionekana kutumia lugha ya ishara. Ana nywele fupi zilizokunjwa na amevaa shati la rangi ya kahawia. Kompyuta ndogo iko mbele yake ikiwa kwenye meza nyeusi na kwa nyuma madirisha makubwa yanaroa mwanga wa asili.

Walimu wawili au wanafunzi wamesimama mbele ya ubao wa kijani wakielezana kufundishama au kuwasiliana. Mwanamke aliye mbele amevalia shati nyeusi na anafunza kwa ishara ya mikono huku akitabasamu na kuangalia upande wa kulia akiashiria anaongea na watazamaji au wanafunzi.

Kundi la watoto kumi na wawili wenye furaha wakiwa wamesimama pamoja na kutabasamu. Wote wamevaa sare zilizofanana zikiwa na mashati ya rangi ya bluu nyepesi yenye kola na suruali fupi au sketi za rangi ya khaki. Baadhi ya watoto wameleta ishara na vidole vyao wakionyeshana bashosha na nguvu.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kwa ngazi. Wengi wanaonekana wakishika vitabu au kompyuta ndogohuku mmoja akiwa na miwani ya macho na fimbo nyeupe. Kijana mmoja mwenye nywele iliyo simama amevaa shati la pink na ana nyeupe ziko shingoni mwake akiangalia upande wa kulia.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu na shanga nyeupe amekaa karibu na mtoto mdogo mwenye nywele za rangi za kahawia. Mtoto huyo amekaa kwenye kiti cha magurudumu na wanatumia brashi ya kuchorea kupaka rangi ya zambarau kwenye karatasi nyeupe. Kuna chupa za rangi za rangi tofauti kama zambarau na nyekundu mezani yao.

Mwalimu na mwanafunzi darasani. Mwanamke mwenye tabasamu usoni yuko upande wa kushoto anaonekana akimwangalia mwanafunzi kwa makini. Mwanafunzi wa kiume anaonekana akieleza kitu cha kitabu kilicho mbele yao. Nyuma yao kuna bao jeusi likiwa na herufi kubwa za alphabeti.

Watu wawili wazima wakiwa wameketi kwenye meza labda wanafanya kazi au kujifunza. Kijana wa kiume aliyevalia shati ya machungwa yuko upande wa kushoto akitumia ishara za mikono huku akiongea ikionyesha uwezekano wa masomo ya lugha ya ishara au akielezea jambo kwa bidii.

Katika barabara ndefu mtu aliye kiti kwenye kiti cha magurudumu anasungumwa na mwanamke aliyesimama kando yake mtu huyu mwenye kiti anaonekana akitabasamu na kutasama mbele huku akimtasama kwa tabasamu pia akitoa msaada. Kiti cha magudumu kina rangi nyekundu na nyeusi.

Mvulana mmoja na msichana mmoja wakifurahia kupika keki jikoni. Anonekana kuwa anacheka kwa furaha na kutoa ulimi nje. Amevalia aproni ya rangi ya machungwa na buluu yenye madoa meupe. Msichana yeye anacheka na anaonekana kumlisha kinywa chake kipande kidogo cha keki.

Kijana mwamamume aliyevaa shati la machungwa akiwa ameketi mezani na mwanamke aliyevaa shati la mchoro wa kijani na nyeupe. Kijana huyo anaonekana akitumia lugha ya ishara akiinua kidole chake cha ishara na vidole vingine vimekunjwa. Anaonekana anaongea kwa lugha ya ishara.

Mwanaume mchaga mwenye ugonjwa wa down, amevaa shati la njano na bandana ya buluu shingoni akichora kwenye tumboni iliyo kwenye kusimamishwa. Anaonekana kuzingatia sana kazi yake, akishikilia brashi na pareti yenye rangi mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ya kahawa au mkahawa. Mwanamke aliye katikati na mbele amevaa shati la buluu na anaonekana akitabasamu huku akitumia ishara ya mikono ikionyesha uwezekano wa lugha ya ishara au akieleza jambo kwa bidii au kusisitiza.

Darasa la shule ambapo mwalimu mwanamke na wanafunzi wawili wanaonekana. Mwalimu akiwa amevaa shati la buluu anaonekana akizungumza na msichana aliyeketi mbele mwenye nywele zilizofungwa anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake, labda akijibu swali au kujifunza kitu.

Mwanamke na kijana wamekaa kwenye meza wakizungumza kwa makini. Mwanamke mwenye nywele ya dhahabu amevaa shati la kijani lenye michoro anaonekana akizunguka huku kijana aliyevaa fulana ya manjano akimjibu kwa ishara ya mkono. Kompyuta mpakato na daftari ziko wazi juu ya meza mbele yao zikionyesha kuwa labda wanajifunza au kufanya kazi pamoja.